Hawa ni waschana wa timu moja ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa katikati ya kiwanja wakijitayarisha kuicheza ama kuwa katikati ya mchezo huo, pale kuna washabiki waliokuja kushambulia ama kuonyesha sapoti kwenye timu yao.

Huyu ni raisi ya jamuhuri la Kenya William samoe ruto na jaji kuu ya Kenya Martha koume wakiwa wote wawili wakicheka wakifurahai Martha koume amepearaisi kitabuama anapea power na nyuma Kuna watu wamekuja kushuhudia hiyo mkutano.

Hapa kuna rais mkubwa akiwa amesimama kando yake na jaji kuu la Kenya Martha Koome, halafu nyuma yake kuna viongozi kadhaa wamekuja kushuhudia sherehe hiyo iliyokuwa imefanyika.

Hapa ni Simi simu hii inatuonyesha pale ambapo mtu anataka kutuma pesa pale kufanya pesa ama ukitaka kutoa pesa ama ukitaka kutoa pesa ama ukitaka kulipa Mali kutumia pesa ambaye Iko Kwa simu Yako.

Hizi ni madawa ambayo sanasana huwa unapewa mtu akiwa na maumifu ama kuwa na magonjwa hili yatie magonjwa hili usingisi ngozi ikuee sawa Kwa mtu.

Hawa ni wachezaji wakiwa katikati wa kiwanja, wote wamevaa sare tofauti ikiwa ni timu mbili, halafu kando kuna mashabiki wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti na upendo na umoja kwa ile timu ambayo wangetaka ishinde katika hii mchezo.

Hapa watu wameweka horodha yawezakua ni wanafunzi ambaye wanasign ili waingie darasa. Hapa kuna pale kuna askari mmoja ambaye anahakikisha kuwa wanafunzi wamepanga laini sahihi halafu mwenye anawashughulikia ni mama halafu kuna baba tena pale kona.

Hapa huyo mama amekuja kupewa matibabu ama kupewa chanjo hapa hospitali. Hapa amekaa pale kwa kiti kama amefunga mdomo yake halafu daktari naye amekuja pale na sindano na amemdunga yeye mkono wake kumpea chanjo.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja katika kiwanja ili kusherekea, wote kuna mama mmoja ambaye amevaa bendera ya kenya, amekuja ili kushangilia huenda yeye anasapoti ama anapea upendo timu yake inayotoka kenya.

Hapa watu huduma namba wamekuja katika kijiji ili kuwaonyesha ama kuwasaidia kutengeneza huduma. Watu wengi wa jamii wamekuja kwa wingi na wamepanga laini wote wakitaka kufanyiwa huduma au kutengenezewa huduma.

Hapa watu wameweka orodha. Inawezakuwa ni wanafunzi ambao wanasign ili waingie darasa. Hapa kuna, pale kuna askari mmoja ambaye anahakikisha kuwa wanafunzi wamepanga laini sahihi halafu mwenye anawashughulikia na mama halafu kuna baba tena pale kona.

Kiongozi mkuu Raila Odinga akiwa pale anapigwa picha. Akiwa pia naona viongozi wengine wakikaa pale wakiwa wakikaa pale wakiwa wanangoja mkubwa wao amaliziwe ndio waondoke wote.

Hawa ni wanafunzi wamekuja kufunxwa jinzi ya kutumia computer manake katikati Kuna moja amefaa sare za kazi ndio ameshika computer akifumza wengine jinzi ya kutumia computer ama kuwahelimisha Ile kinachotakikana Kwa computer hilo.

Huyu ni mama ambayo ameenda katika kituo cha huduma pale anachukuliwa vidole zake manake ametoka kuchukua kitambulisho chake, anachukuliwa ili ahikikishe kuwa amechukwa kitambulisho chake sahihi.

Hawa ni wasichana wawili wa timu tofauti wakiwa wanacheza mchezo yao ya mpira. Wakiwa katikati ya uwanja. Halafu pale kuna watu, mashabiki wamekaa pale kuonyesha sapoti kwa timu ambayo wangependa kuepuka ushindi.

Rais mkuu wa jamhuri la Kenya na bibi yake wakiwa pale katika sherehe yao ama wakiwa katika mkutano kama rais mkuu. Pale kuna jaji mkuu halafu nyuma yao kuna viongozi wengine wakiwa wanasherehekea hiyo mkutano.

Huyu ni rais wa Kenya wa Jamhuri la Kenya, William Ruto na jaji mkuu wa Kenya Martha Koome wakiwa wote wawili wamecheka wakifurahi. Martha Koome naye anampea rais kitabu ama anampea power na nyuma yake kuna watu walikuwa wamekuja kushuhudia hiyo mkutano.

Kiongizi ya jamuuri Uhuru Kenyatta na naibu yake pamoja na viongozi wengine wakiwa wamesalimiana ama kufurahai baadae ya kukutana ni sherehe ama mkutano Fulani.

Mashapiki wa tusker wakiwa pale wanasherekea ama wakiwa pale kwenye kiwanja wakisherekea ushindi wa timu Yao.

Hawa wasichana ni wa timu moja wameovaa sare zinazofanana wakiwa wako wakuchezea timu yao wamejitayarisha. Wako kiwanja wanapigwa picha na coach yao ili waende wakachezee team zao.

Wachezaji wa timu moja wote wamevaa sare nyekundu. Waani imeandikwa KDF. Huenda hawa ni wachezaji ambao wamekuja ili kufanya mazoezi kwa kutarajia mchezo ambayo inakuja.

Huyu amepiga akiwa kwenye kiwanja, huenda anasherekea baada ya kuwa wa kwanza ama kuwa kiongozi katika timu hio, timu hiyo inaweza kuwa inaweza kuwa imeshinda ama pia inaweza ameskia mauchungu katika mguu, pale kuna watu wanaoshuhudia ama wanaangalia kile kinacho tendeka.

Hapa ni chumba ya huduma ambapo wafanyakazi ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa wamekaa pale wakifanya kazi ama pale wamekaa katika kompyuta yao wakiwa wanangoja watu wakuje ili waweze kuwahudumia.

Hii ni paspoti au tikiti, huwa zinatoka nchi za Kenya kwenda nchi zingine mnaitajika kuwa na tikiti, ili uwakikishe kwamba umepewa ruhusa kwa hiyo nchi utembelee hiyo nchi na wewe pia mtiaji ukuwe na hiyo evidence .

Hizi ni dawa ambazo huwa unamlea ngombe yako ukipea ngombe yako hizi dawa miezi tano ngozi ya mdama ngombe itakuwa mzuri tena hatapatikana na magonjwa yoyote na tena maziwa itakuwa itakuja wa wimngi itakuwa maziwa mzitu mzuri.